Duka hizi zinatumika kusuka nywele na wasusi wameketi nje wakiwa wengi na pia wameanika taweli au vitambaa kwenye viti na pia kuna nywele ambazo hutumuka kusuka nywele.

Hapa kuna mazao ya shamba ambayo yanatumika katika upishi jikoni na kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna viazi. Viazi inaweza ikatumika kutengeneza viazi karai na nyanya na kitunguu inaweza tumika kutengeneza kachumbari ambayo inaongezwa kwa hizo viazi karai.

Mahali hapa pameegeshwa magari na magari haya ni mengi mno. Magari haya kuna pick up ambayo imepakwa rangi nyeupe na kuna yale mengine ambayo yamepakwa rangi nyekundu na lingine limepakwa rangi nyeusi. Pia, kuna watu wanne, wanawake watatu na kijana mmoja.

Mahali hapa ni pa kuegesha magari ili wateja wakija wanaziona na mtu anaezachagua Ile anataka. Gari hizi pia ziko na rangi tofauti kama nyeusi, nyeupe, samawati na zote ni mpya.

Bima ya AAR Insurance imeweza kuboresha huduma zake kwa sababu unaweza kuangiza dawa zozote ukiwa nyumbani na utaletewa. Unaweza kuagiza kwa check-up ama my dawa na zitafika kwa wakati ifaavyo.

Gari hili limeegeshwa kwenye chumba la kuoshwa na lina magurudumu manne, limepakwa rangi ya nyeupe na linaonekana kuwa bado ni mpya mno.

Jamaa huyu anaonekana akitoa noti ya 1000,pesa ya Kenya na akona pesa zingine ambayo anaziweka kwenye kibeti lake. Kibeti hili ni la rangi ya nyeusi, na lina tumika kuhifadhi pesa ili zisipotee.

Jamaa huyu ameshikilia simu yake kwa utaratibu, na simu yenyewe ni aina ya samsung , amefungua m-pesa na hapa anaweza kutuma pesa au kutoa pesa yake na pia kuangalia ile pesa aliyoko nayo.

Hapa ni sokoni ambapo wanauza chakula mingi na mazao mengi, mazao haya ni kama mahindi, viazi, nyanya, mandizi ambayo yameiva, na watu wanaonekana wakiwa wamemiminika huku ili waweze kuzinunua bidhaa hizo.

Bima ya mayfare insurance inasaidia mtu wakati amepata ajali, na hupatikana katika nchi mingi za Afrika mashariki kama Uganda, Kenya, Rwanda na burundi.